Jumba la makavazi likifanyiwa ukarabati na ujenzi unaonekana unaendelea, pamoja na miti mikubwa miwili mmoja ukiwa ni wa maua na huku geti lake likiwa limevunjika.

Ufuoni mwa bahari, mchanga na maji yamejitenga. Kwa mbali mawimbi ya maji yanaonekana yakiwa na nguvu. Huku kwenye mchanga ufuoni, nyayo za viatu tofauti tofauti zikionekana kupita.

Mandhari mazuri ya bustani yenye miti mikubwa mikubwa, midogo midogo pamoja na maua, kuna viti vya watu kukaa kupumzika pamoja na geti kubwa iliyojengwa vizuri.

Cheti cha paspoti kikionyesha majina ya mhusika ambaye ni Joshua, uraiya wake, jinsia yake pamoja na picha ya Joshua imewekwa kwenye cheti hikyo upande wa kushoto ikionyesha maelezo kadha wa kadha kumhusu.

Watu wakiwa ndani ya nyumba. Mmoja wa watu hawa anatoa maelezo kwa wenzake kuhusu kitu fulani kilichoko kwenye kompyuta. Watu wengine walioko kwenye nyumba hii wanapiga picha kutumia kamera zao.